Timu ya mchezo wa soka, wachezaji wanakimbia, wamefika karibu na lango la goal keeper . Wachezaji wamevalia sare za rangi ya samawati jezi zimeandikwa Brookside. Wachezaji wote wana furaha.

Watu wakiwa katika maandamano ya amani. Wengi wao wamevalia maski na kofia. Watu hawa wenye wako mbele wamebeba bango lenye maandishi " courts annexed mediation and alternative dispute resolution mechanism "

Wachezaji wa mchezo wa soka wakimenyana katikati ya kiwanja, kando yao kuna referee ambaye amevalia sare ya rangi nyeusi, pale nyuma kuna mashabiki wamesimama. Kuna mandishi ya kuonyesha kuwa ni ligi kuu ya Kenya.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, akisimama, akihutubia wanahabari. Kando yake, kuna watu wengine mashuhuri, watu watano. Amesimama katika mikrofoni, ya Koti ya Kenya.

Ofisi ya Huduma Centre Kenya, kuna wahudumu watatu wameketi, kuna mhudumu mmoja amesimama, kuna mwanaume mmoja amesimama, na anatoa maelezo kwa wahudumu wote wanne. Nyuma, kuna askari amesimama katika mlango, katika ukuta kuna maandishi ya Huduma Kenya na balloni za rangi ya nyekundu.

Hema, chini yake kuna viti vya rangi ya samawati, kuna wafanyi kazi, wako na kompyuta watatu, kuna wanainchi wamepanga foleni pale nyuma, kuna magari mawili nyuma ya hili hema, kuna mabango yameandikwa juu ya hema kuonyesha moja ni ya police abstract na nyingine ni ya DCI .

Wachezaji wawili wa mchezo wa vikapu, wakiwa uwanja wakicheza. Mchezaji mmoja ameubeba mpira kwa mkono akikimbia. Mchezaji wa timu ingine ameinua mkono kumyang'anya mpira. Nyuma ugani, kuna viti na mashabiki wachache wameketi.

Nembo, nembo hii inaonyesha mikono miwili ya rangi nyeusi, imeshikana kwa umoja, nembo hii iko na mviringo wa rangi nyekundu na ndani kuna rangi ya manjano chini kuna maneno ' Tuko pamoja '.

Askari amesimama katikati ya benki kando yake kuna watu wengi wameketi wamebeba makaratasi wanangoja kuhudumiwa. Kando nyingine kuna watu wamesimama wanapokea huduma kupitia madirisha ya vioo.

Wanasheria wawili, mmoja amebeba Koran na mwingine amebeba Bibilia wakikula kiapo katika usajili wa kuingizwa katika mahakama kuu. Kikundi cha wanasheria ambao wamepigwa picha baada ya kuapishwa.

Aida Odinga, ameketi nyuma ya kamera. Kando, kuna wahudumu wawili wanaangalia tarakilishi, wakiangalia picha ya Aida ambayo imechukuliwa na kamera. Mhudumu mmoja amesimama na mwingine ameketi.

Wanariadha watatu kutoka Kenya wako katikati traki katika kiwanja cha michezo, wametoa viatu vyao vya kukimbia na wameviinua juu nyuma kuna mchezaji ambaye si wa Kenya akiwatazama. Nyuma katika uga kuna mashabiki wengi wameketi.

Wafanyi kazi wa huduma center Kenya wakiwa ndani ya hema wameketi wanawashughulikia wananchi katika kila mfanyikazi kuna bango juu yake ya kuonyesha kazi anayoifanya kuna identity card kuna HELB na SHA wananchi ni wengi wengine wamesimama wengine wameketi wakishughulikiwa wengine wanaondoka.

Mashabiki wakiwa uwani, mashabiki niwa mchezo wa rugby, na mashabiki niwa timu ya Kenya ya rugby. Mashabiki wanafurahia. Wengine wamisimama wakipige picha, wengine wanapiga makofi, wengine wameinua mkono.

Rais William Ruto anawasalimia majaji , majaji wamepanga laini kando ya ukuta wa chuma. Kando ya raisi kuna jaji mkuu Martha Koome, kuna Ababu Namwamba na watu wengine mashuhuri.

Paspoti mbili moja imepigwa shimo kuonyesha imejaa, na ni ya jamhhuri ya Kenya, paspoti ingine ni ya jumuiya ya afrika mashariki. Kando yake Kuna container ambaye Iko na rangi ya bendera ya Kenya na iyo container imebeba kalamu. Kando Kuna doli ya punda milia.

Mfanyi kazi wa sirikali. Hameketi katika ofisi. amevalia glavu na saa. Katika shimbo kuna tagi. Amevalia miwani. Ni mwanamme. Kando yake, kuna mwanainchi amevalia kofia. Anachukuliwa alama za vidole.

Ofisi ya huduma centre kuna wahudumu wawili wamekalia viti na mbele Yao kuna tarakilishi ,kuna viti viwili vinapaswa kuwa vya wateja ,kando ya hao wao wahudumu katika kila upande kuna tarakilishi na viti vya wahudumu wengine.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wamesimama mbele ya ofisi yao, wamevalia sare za ofisi, na wamesimama katika mstari, juu ya ofisi kuna maandishi ya huduma Kenya na nembo ya huduma Kenya kando ya ofisi kuna nembo ya huduma Kenya pande ingine kuna maandishi huduma Kenya.

Wanaume, wamevalia sare zikiwa na jina la Tusker finest quality lager , wanatazama boli , mwanaume akiwa mbele anashangilia kwa kuinua mikono, wanaume wote wanaangalia televisheni.

Raila Odinga ameketi mbele ya kamera kando kuna watu ambao wamesimama wakiangalia katika mkono wake wa kushoto kando kuna kiti cha kukalia cheusi .

Wachezaji wa mchezo wa soka. Wakiwa ugani wakiendelea kucheza. Kuna timu aina mbili, kuna timu imevalia jezi ya rangi ya njano na kuna timu imevalia jezi la rangi nyekundu. Pale nyuma kuna mashabiki wameketi.

Uwanja wa michezo, kwenye track kuna wanariadha saba wanakimbia ,kule nyuma kuna mashabiki wameketi wengine wamesimama.

Wachezaji wa mchezo wa soka wakiwa katika kiwanja cha michezo, wachezaji wawili, mmoja amevalia sare nyeupe na mwingine sare nyekundu, wanaukimbiza mpira, pale nyuma kuna maandishi Polisi Sacco Stadium.

Rais William Rutto akiwa na jaji mkuu Martha Koome, Martha anamuangalia rais William Rutto huku akimwonyesha saa lake la mkononi, nyuma kuna ukuta wa mbao na kando kuna bendera ya Kenya

Mwanachama wa chama cha kanu, amevalia kofia katika kichwa na katika chini ya macho yake. Hizi kofia zina maandishi ya kura kwa Moi na alama ya chama cha kanu ambayo ni jogoo. Nyuma yake kunaonekana mikono ya wananchi wengine.

Watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja. Wanaume wawili wameketi wanatia sahihi katika kitabu. Mwanaume mmoja anatazama mwenzake akitia sahihi na mwanamke mmoja anamtazama mwanaume mwingine akitia sahihi. Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wamevalia sare za Huduma Centre.

Mtaro umechimbwa na maji yamejaa katika huu mtaro. Pale nyuma kuna nyumba kubwa na hilo nyumba limezungukwa na ukuta wa mawe. Kando kuna barabara na kuna wapitanjia.